Mwanamke ameketi kwenye treni akifanya kazi kwenye kompyuta kibao na kuandika. Amevalia koti la kijani na amebeba begi la mgongoni. Nje ya dirisha mandhari ya miti na milima yanaonekana yakipita. Safari inaonekana kutuliza na kuwezesha kazi wakati huo.

Msichana mwenye tabasamu anashika kifaa cha uhalisia pepe, VR headset set kichwani, akionekana kufarahia uzoefu. Watoto wengine pia wamevalia vifaa vya VR nyuma yake wakionyesha shughuli ya pamoja. Mandhari inaashiria mazingira ya kujifunzia au burudani.

Kuna komputa mpakato iliyowazi, ikionyesha mkutano wa video na watu wengi waliojipanga katikati gredi. Mbele ya komputa kuna daftari lililowazi na kalamu ya bluu. Karibu na komputa kuna kikombe cha bluu, vitabu kadhaa na tufaha jekundu. Mpangilio unaashiria mazingira ya kazi au masomo ya mtandaoni.

Ufafanuzi huu unaonyesha jinsi elimu ya mitandaoni inavyofanya kazi. Mwanamume anaonekana kwenye skrini ya kompyuta akiwafundisha wanafunzi karibu na kompyuta kuna rundo la vitabu vinavyo ashiria nyenzo za kujifunzia. Hii inaonyesha jinsi mafunzo ya mbali yanavyokuwa rahisi na yanavyojumuisha rasilimali.

Mwanaume kijana ameketi kwenye meza, akivaa vipokea sauti vyake masikioni, akiwa anaandika kwenye daftari. Mbele yake kuna kompyuta mpakato iliyo wazi na taa ya mezani inayoangazia. Anaonekana ametulia na amejikita kwenye kazi yake labda akisoma au akijifunza kazi usiku.

Kundi la wanaume limekusanyika karibu na meza. Wengi wao wamefungua kompyuta zao ndogo na wanafanya kazi au wanajifunza. Mmoja wa wanaume anaonekana akizungumza na wengine akionyesha ushirikiano. Kuna chupa ya maji mezani ikionyesha umuhimu wa kunywa maji. Huu ni mwonekano wa kikundi cha watu wanaofanya kazi pamoja, au wakirishiriki katika kikao cha masomo.

Meza ya mbao imepangwa vizuri ikiwa na kompyuta kubwa ya mezani katikati. Kwenye kioo cha kompyuta mwalimu anafundisha akiwa mbele ya ubao mweusi wenye fomula za hisabati . Pembeni ya kompyuta kuna kibodi, kipanya na taa ya mezani ikionyesha mazingira ya kazi au kujifunza mtandaoni.

Rangi ya bluu inatawala picha, ikionyesha watu wanne wameketi kuzunguka duara. Katikati ya duara hilo kuna globe ya dunia, ikiashiria uhusiano wa kimataifa. Vitabu vimeekwa pande zote mbili za globe , vikipendekeza umuhimu wa elimu na maarifa duniani kote.

Kuna mkono wa mtu unazungumza na ishara juu ya skrini. Skrini ina muundo wa rangi ya bluu iliyokolea yenye icons mbalimbali za dijitali. Inaashiria dhana za teknolojia, elimu na mawasiliano. Inaonekana kama mfumo wa kisasa wa kujifunzia au jukwaa la kidijitali.

Simu janja inashikiliwa mbele ya kompyuta, ikionyesha nebo ya Google Classroom , kwenye skirini yake. Skirini ya kompyuta nyuma inaonekana kua na kiolesura cha Google Classroom pia, ingawa haiko wazi. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia katika elimu, hasa majukwaa ya kujifunzia mtandaoni.

Watoto wadogo kadhaa wanakaa mbele ya kompyuta wakijifunza kutumia vibodi. Msichana mmoja mwenye nywele ndefu za rangi ya kahawia anaonekana akibonyeza vitufe kwa umakini mkubwa. Mwalimu au mlezi anaonekana nyuma akisimama na kusaidia wanafunzi wengine. Mazingira yanaashiria darasa la kompyuta au kituo cha kujifunza cha watoto.

Mwanaume anachapa kwenye komputa ndogo akionyesha bidii kazini. Kuna icons zinazoelea hewani zikiwakilisha kujifunza mtandaoni na raslimali za dijitali. Kuna vitabu, kofia ya kuhitimu na chati za grafu zikionyesha elimu mbali mbali. Anaonekana amevaa saa ya mkononi ikionyesha umuhimu wa muda. Huu ni mwonekano wa elimu ya kisasa ya mtandaoni.

Watoto kadhaa wamejikusanya karibu na kompyuta, wakionekana kufurahia kujifunza. Mmoja wao anashika kipanya huku mwingine akionyesha kitu kwenye skrini. Wote wamevalia nguo za kawaida na wamekaa kwenye meza ya mbao. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa chumba chenye kuta za mbao.

Mwanaume anayetabasamu ameketi kwenye meza ya mbao ndani ya maktaba. Anatumia kompyuta yake ndogo na ameandika kwenye daftari lake huku vitabu vingi vikiwa vimepangwa kwenye rafu nyuma yake. Inaonekana anajishughulisha na masomo au kazi akionyesha utulivu na umakini.

Kijana mdogo amekaa mbele ya kompyuta ndogo, akionekana akijifunza au kuwasiliana mtandaoni. Anashiriki kwenye simu ya videyo, na mwanamke mweusi anayeonekana kwenye skrini akiongea. Kompyuta hiyo imewekwa juu ya meza ya mbao, na mmea mdogo wa kijani unaonekana upande wa kushoto.

Mtu anatumia kompyuta ndogo na simu huku mikono yake ikiwa karibu na skrini. Taswira za kidijitali za vitabu na grafu zinaelea juu ya vifaa hivyo zikionyesha dhana ya kujifunza mitandaoni au upatikanaji wa taarifa. Mwangaza unaonekana kwenye kidole unasisitiza mwingiliano na teknolojia.

Mwanaume mwenye kipara na ndevu amekaa kwenye meza ya mbao akitumia kompyuta ndogo ya kuguza na amevalia suti la biashara na shati la buluu. Akionekana makini na kazi yake, upande wa kushoto kuna mapambo ya ukuta na sanduku . Huku dirisha likionyesha mandhari ya nje usiku. Inaonekana kama anafanya kazi au anajifunza katika mazingira ya ndani enye utulivu.

Mafunzo ya mtandaoni yanaendelea. Msichana anatumia kompyuta ndogo huku akiandika kwenye daftari. Mwalimu anaonekana kwenye skrini akifundisha kwa bidii. Karibu na kompyuta kuna folda ya nyaraka na vitu vingine. Mwanga unamiminika kutoka dirishani ukiangazia chumba vizuri.

Mwanamke mwenye tabasamu anatumia kompyuta mpakato huku akiandika kwenye daftari. Amevaa vipokea sauti vyeupe na shati la pinki akionyesha anaweza kuwa anasoma au kufanya kazi mtandaoni. Amejishughulisha na shughuli zake juu ya meza ya mbao huku jikoni ikionekana nyuma.

Mwanafunzi anaandika kwenye daftari huku akitumia kompyuta mpakato. Vifaa vya sauti vimekaa pembeni vikiashiria labda anasikiliza au amemaliza kipindi cha kujifunza. Hali hii inaonyesha mazingira ya kusoma au kufanya kazi.

Huu ni uwasilishaji wa picha unaolinganisha faida na hasara za masomo ya mtandaoni dhidi ya masomo ya darasani. Upande wa e-learning unaonyesha kubadilika kwa muda na mahali uwezekano wa kujifunza kwa kasi yako mwenyewe. Upande wa classroom unaonyesha hitaji la kuwepo wa kimwili, uwezo wa mkufunzi kuzingatia mada mahususi na uwezekano wa kuuliza maswali papo hapo.

Watu mbalimbali wamekusanyika karibu na kompyuta kubwa ya mkononi ikiashiria kujifunza kwa njia ya mtandao, neno e-learning linaonekana wazi kwenye skrini ya kompyuta hiyo, baadhi ya watu wamekaa juu ya kompyuta, wengine wametulia pembeni wakitumia vifaa vyao vya eletroniki. Chini ya usuli kuna michoro mbalimbali ya hisabati na takwimu ikisisitiza mada mbalimbali za masomo.

Taswira hii inaonyesha dhana ya elimu ya mtandaoni au kujifunza kidijitali. Kompyuta mpakato iko kaitikati, na skrini yake inaonyesha darasa lenye wanafunzi na walimu. Nyuma yake kuna kitabu kikubwa cha wazi chenye ikoni mbalimbali zinazohusiana na masomo, kama vile kofia ya kuhitimu na maabara.

Wanawake kadhaa wanapatikana ndani ya maktaba iliyojaa vitabu vilivyopangwa kwenye rafu za mbao. Wengine wanatafuta vitabu huku mmoja akiwa amevaa hijabu nyeusi. Katikati kuna sanduku la kadibodi na vitabu vichache juu yake.

Hiki ni chumba cha kulala kilichogawanywa kwa sehemu mbili zinazofanana. Kila moja ikiwa na kitanda kimoja chenye shuka zenye nyota. Kila upande una kabati nyeupe na dirisha linalo tazama nje, likiruhusu mwanga wa asili kuingia. Rangi ya machungwa imetumika kwenye kuta za upande ikitoa mwonekano wa kuvutia.

Ukumbi mkubwa wa sinema una viti vingi vyekundu vilivyopangwa kwa safu. Upande wa juu, muundo unaofanana na boti au meli umening'inia. Ngazi ndefu zinaonekana zikipanda kuelekea sehemu ya juu, zikielekeza kwa jukwaa au skrini. Ukumbi huu uko tayari kwa ajili ya watazamaji.

Kuna chumba cha kulala chenye vitanda viwili vyeupe, vilivyofunikwa na neti za mbu. Kila kitanda kina mto mweupe safi. Pazia la blue na pazia la maua yanaonekana madirishani. Sakafu inaonekana kuwa na matofali meupe.

Kuna chumba cha kulala chenye kitanda kimoja kilichofunikwa na shuka la mraba, mraba la bluu na nyeupe. Matandiko yote yanaonekana safi na yametandikwa vizuri. Ukuta ni wa rangi ya manjano iliyokoza na kuna dirisha ndogo lililofunikwa kwa pazia jeupe.

Maabara safi na ya kisasa imeonyeshwa. Vyombo vingi vya kioo kama bakers na flasks zimepangwa kwenye meza na rafu. Kuna pia hadubini na vifaa vingine vya utafiti. Hii inaweza kuwa maabara ya chuo kikuu au kituo cha utafiti wa kisayansi.

Inaonekana kuwa sehemu ya kusomea au maktaba ndogo, yenye rafu za vitabu zilizojazwa na madawati marefu yenye viti. Dirisha lenye nondo linaonekana upande mmoja, likiruhusu mwanga hafifu kuingia. Eneo hili limepangwa kwa ajili ya kusoma au kujifuza kwa utulivu.

Mwalimu mwanaume anatoa mada mbele ya wanafunzi wake. Wanafunzi wengi wamekaa kwenye madawati wakiskiliza kwa makini. Madirisha makubwa yanaacha mwanga wa asili uingie ndani ya chumba. Kuna projector imeninginia kwenye dari ikionyesha matumizi ya teknolojia. Hii ni muonekano wa darasa la kisasa ambapo masomo yanaendelea.

Watoto kadhaa wamekusanyika kwenye chumba cha kusoma wakizunguka meza kubwa ya mbao. Baadhi wanatumia kompyuta ndogo za kujifunzia hukuwengine wakiwa wamesikiliza kwa makini. Rafu zilizojaa vitabu zinaonekana nyuma zikionyesha mazingira ya maktaba au darasa.

Watoto wawili wanafurahia kuogelea kwenye bwawa la maji safi ya buluu. Mmoja anatumia bodi ya kuogelea kujisukuma mbele huku mwingine akikaa ukingoni mwa bwawa akimwangalia. Nyuma yao, viti na meza za kupumzikia zinaonekana, zikiashiria eneo la burudani.

Basi la shule lenye rangi ya njano limeegeshwa tayari kwa safiri au limemaliza shughuli zake, likiwa limeandikwa school bus kwa herufi kubwa mbele na Mangu High School ubavuni. Kwenye usajili wake wa Kenya kunaonekana nambari KDG 995C, likionyesha kuwa linatumika hapa nchini.

Maabara hii inaonekana kuwa na vitabu vingi vilivyopangwa vizuri kwenye rafu. Kuna meza na viti kadhaa ikionyesha nafasi ya kusomea au kujifunzia. Rangi ya kahawia iliyoko chini na kuta zenye rangi ya manjano na waridi zinatengeneza mazingira ya kupendeza. Mtu mmoja anaonekana katikati ya chumba akiongeza uhai kwenye mandhari.

Kuna kundi la watu walioketi kwenye madawati wakifanya kazi darasani au kwenye mkutano wengine wamesimama nyuma wote wakitazama mbele kuelekea sehemu isiyoonekana ya chumba wanaonekana wamekusanyika kwa ajili ya kikao cha kujifunza au kujadili.

Kuna chumba kidogo cha kulala chenye kitanda kimoja chenye shuka zenye rangi. Dirisha lime funikwa na pazia la kijivu, kando ya kitanda kuna friji ndogo na microwave ilio wekwa juu yake. Inaonekana kama chumba cha kulala cha wanafunzi au nafasi ndogo ya kuishi.

Inaonekana kuna chumba kidogo cha kulala chini ya kitanda kimoja kilichopangwa vizuri na nguo za kulalia zenye mistari. Juu ya meza ndogo ya ukutani, televisheni ya zamani imewekwa ikionyesha nafasi iliyotumika vizuri. Kuna nyaya zinazoning'inia chini ya meza na plagi ya umeme inaonekana karibu na sakafu.

Mchezaji wa mpira wa kikapu akiwa amevalia jeans nyekundu, ameruka juu akielekea kikapuni kueka mpira. Uwanja wa ndani wa mpira wa kikapu unaonekana wazi na wachezaji wengine wako nyuma. Dari ya chuma na taa zinaning'inia juu, zikimulika eneo la mchezo. Ni tukio la kusisimua la mchezo wa mpira wa kikapu ikiendelea.

Watoto kadhaa wamekaa kwenye dawati zenye kompyuta wakitumia vifaa hivyo. Darasa lina kompyuta nyingi zilizopangwa kwa mstari. Zote zikiwa na vichuguzi vya zamani. Ubao mweupe unaonekana ukutani nyuma ikionyesha mazingira ya kujifunzia.

Chumba cha mabweni kina vitanda viwili vya ghorofa, vilivyopangwa pande zote mbili. Katikati kuna kabati nyeupe ya kuhifadhi nguo na vitu vingine. Sakafu ina rangi ya kahawia na kwa mbali kuna sehemu ya kuzama maji.

Maktaba kubwa inaonekana ikiwa na rafu nyingi zilizojaa vitabu vilivyopangwa kwa safu ,ngazi za mbao na vizuizi vyeupe zinaonekana kwa upande mmoja zikipanda hadi ghorofa ya juu, mazingira yanatoa hisia ya utulivu na ujuzi huku mwanga ukienea kutoka juu.

Inaonekana ukumbi wa mihadhara uliopangwa kwa viti vingi vya blue , mwangaza unatoka juu kwenye dari, na madirisha yanaonekana yakiruhusu mwanga wa asili kuingia. Ukumbi unaonekana kuwa tayari kwa ajili ya tukio, au mkutano.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wako uwanjani, mmoja akiruka juu kutaka kufunga kikapu. Wachezaji wengine wanne wanaonekana uwanjani wakiwa wamevalia jezi tofauti. Uwanja una rangi nyekundu na buluu na benchi za watazamaji zinaonekana nyuma.

Ukumbi mkubwa umejaa viti vingi vya rangi nyekundu. Watu wengi wamekaa kwenye viti, wakitazama mbele ya ukumbi. Taa za kisasa za buluu na nyeupe zinaangazia dari. Huu ni mwonekano wa ukumbi wa mkutano, au chumba cha mihadhara. Inaashiria tukio kubwa la umma au kielimu labda chuo kikuu.

Mpira wa kikapu ukichezwa kwa shauku kubwa na wachezaji wawili wa timu tofauti. Mchezaji mmoja mwenye jezi ya machungwa anajaribu kumzuia mpinzani wake aliyevaa jezi ya bluu na nambari kumi na nne ambaye anamiliki mpira. Wachezaji wengine wanaonekana nyuma wakiendelea na mchezo kwenye uwanja wenye rangi nyekundu na bluu.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa, vikionyesha mazingira ya malazi rahisi. Vitanda hivyo vimetengenezwa kwa mbao , vikiwa na magodoro meupe na mashuka safi. Ukuta wa chumba una rangi nyepesi na dari lina mihimili ya mbao inayoonekana. Ni chumba kinachofaa kwa hosteli, kambi, au malazi ya kikundi.

Maabara au chumba cha kufanyia majaribio kimejaa vifaa mbalimbali na meza ndefu ya kazi ,kuna viti vinne vikiwa vimepangwa mbele ya meza na maji yanatiririka kwenye sinki vifaa vya kemikali na chupa zenye maji au vimiminika vikionekana juu ya meza na kwenye rafu.

Chumba cha kulala cha bweni kimepangwa kwa usawa. Kitanda cha ghorofa kimoja kina magodoro na shuka safi. Meza ndogo ya kusomea na kiti cha bluu viko karibu na dirisha. Pazia zimefungwa dirishani zikionyesha faraha. Hii inaweza kua chumba cha kulala cha wanafunzi au watalii kikiwa safi na tayari kwa matumizi.

Uwanjani pana wachezaji wawili wa hockey ,wako tayari kwa mchezo. Mmoja amevalia kazi ya bluu na mwingine jezi nyekundu. Wote wakiwa na vijiti vyao na mpira wa chungwa. Wanajitayarisha kupiga mpira kwenye nyasi. Kwa mbali ukuta wa rangi ya udongo unaonekana.

Wachezaji wa raga wapo uwanjani wakishindana vikali katika mchezo. Wengine wamevaa jezi ya kijani na wengine jezi za buluu nyepesi zikionyesha timu tofauti. Mmoja wa wachezaji anashika mpira huku akijaribu kukwepa wachezaji wa timu pinzani. Tukio hili linaonyesha nguvu, kasi na mbinu za mchezo wa raga.

Wanawake watano wamesimama mbele ya bango la shule. Wote wamevalia nguo za kitamaduni, wakionyesha urithi wa kitamaduni. Bango lina maandishi Thika Road Christian High School Culture Day . Wanaonekana wanafurahia. Huu ni muonekano wa sherehe ya Siku ya Utamaduni shuleni Thika.

Kumekusanyika kundi la watu kwenye eneo la nyasi, wakifuatilia maelekezo au wakipumzika. Nyuma yao kuna miti na mimea mingine mingi, ikionyesha mazingira ya nje, labda bustani au eneo la wazi. Anga linaonekana kuwa la mawingu likionyesha hali ya hewa ya kawaida.

Mwalimu wa kike anaonyesha majaribio ya sayansi kwa watoto. Watoto wawili wa kike wako karibu naye wakifurahia kujifunza. Vifaa vya maabara kama vile chupa na vinywaji vyenye rangi tofauti vimetumika. Hii inaweza kuwa ni darasa la sayansi au mafunzo ya watoto.

Sherehe inaendelea ndani ya jengo kubwa. Mwanamke anamkabidhi cheti mwanaume wengine wakitazama kwa makini. Watu wengi wamevalia sare za shule wakionyesha kuwa wanafunzi. Kuna podium ya mbao mbele na maikrofoni juu yake. Huu ni muonekano wa hafla ya kutunuku vyeti au mahafali shuleni.

Watu wawili wanatabasamu wakitumia kompyuta ndogo mmoja akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni. Mwanamke mzima anamwangalia kwa upendo yule kijana anayeonekana kushangilia anapotumia kifaa hicho. Mazingira ya ndani yanapendekeza mazingira ya kujifunza au burudani ya pamoja.

Watu watatu wawili wakiwa wamekaa na mmoja amesimama, wanatumia kompyuta mpakato kwenye meza nyeupe Mwanaume aliyeketi mbele anaonekana kujishughulisha na kompyuta yake huku mwanaume aliyesimama akionekana akimsaidia na kuongea naye. Mwanamke mwingine ameketi upande wa kushoto, naye pia akitumia kompyuta mpakato.

Anaonekana mwalimu mwanamke, mwanafunzi wa kike mwenye asili ya Kiafrika na mwanafunzi wa kiume mwenye ulemavu wakiwa darasani. Wote wanaonekana wakiwa wamekaa kwenye meza ndefu ya kijani wakijishughulisha na karatasi na kalamu za rangi. Mwalimu na msichana wanaonekana wakimtazama kwa furaha, huku mvulana akionekana akiongea nao.

Vifaa vya kuchezea vya mbao vyenye rangi mbalimbali, vimewekwa juu ya sakafu ya mbao. Mikono miwili, ya mtoto na mtu mzima inaonekana ikishika na kupanga pete za rangi kwenye vigingi vya mbao. Vifaa vingine vya maumbo tofauti vimetawanyika karibu, vikionyesha shughuli ya kujifunza au kucheza.

Mama mmoja anamsadia mtoto mdogo kuchora kwenye karatasi. Mtoto ameshika kalamu na anaonekana akifuata mistari iliyochorwa. Nyuma yao kuna chombo chenye kalamu nyingi zenye rangi tofauti. Inaonekana kama mafunzo ya sanaa au zoezi la ustadi mzuri wa magari.

Kijana mdogo mwenye ulemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya darasa akionekana kufuata somo kwa makini. Anaonekana kuwa miongoni mwa wanafunzi wenzake ambao wamekaa kwenye madawati ya mbao. Mazingira yanaashiria kuwa yumo shuleni.

Mtoto mdogo ameketi kwenye meza akicheza na vipande vidogo vya rangi mbalimbali. Mtu mzima amekaa karibu naye akionekana akimsaidia au kumwongoza. Nyuma yao kuna saa ya rangi nyingi na kalenda iliyoandikwa ukutani. Mazingira yanaonyesha shughuli ya kujifunza au kucheza kwa watoto.

Msichana mdogo anatabasamu kwa furaha. Mikono yake imepakwa rangi nyingi tofauti. Kuna rangi nyingine zimetapakaa kwenye uso wake na nguo. Anaonekana akifurahia shughuli za uchoraji au sanaa. Hii inaonyesha ubunifu na furaha ya mtoto labda katika shule ya sanaa.

Wanaonekana wanawake wawili, moja akiwa mtu mzima na mwingine mtoto. Wakishiriki katika mchezo au mazungumzo yenye ishara za mikono. Wote wawili wametabasamu na wanaonekana kufurahia muda wao. Wamekita kwenye kifaa cha kuchezea cha buluu na njano kinachozunguka na mandhari ya nyuma inaonesha uwanja wa michezo wenye miti na majengo.

Wanafunzi kadhaa wamekaa madarasani. Wengine wakifanya kazi zao, mmoja wa wavulana anatumia typewriter akionekana kujihusisha kikamilifu na karatasi mbele yake. Nyuma yao mwalimu au msaidizi amesimama akisimamia shughuli za darasa. Mazingira yanaonekana kuwa ya shule yenye wanafunzi walivaa sare.

Mwalimu mwanaume anazungumza na wanafunzi wawili wa kiume. Wanafunzi wamevalia sare na wamevalia vipokea sauti masikioni. Kuna vitabu na daftari kwenye madawati yao, ishara ya masomo. Mazingira yanaonekana kuwa darasa au kituo cha kujifunzia lugha. Huu ni muonekano wa somo la lugha ambapo mwalimu anatoa maelezo kwa wanafunzi wake.

Wanawake wawili wanapika jikoni, mmoja akiwa na matatizo ya Down syndrome , wakishirikiana kwa furaha. Mwanamke mmoja anafunga unga huku mwenzake akiongeza kitu au akifanyia kazi unga mwingine kwenye bodi ya kukatia. Wote wamevaa aproni, na wanaonekana wakifurahia mchakato wa kuoka.

Watu wawili wanajadiliana kitu wanachokishikilia kinachoonekana kama mfano wa mbao. Mwanamke amevaa aproni yenye mistari na anamwelekeza mwanamume aliyevaa aproni ya rangi ya kahawia. Mwanamume anaonekana akitumia kompyuta ndogo au kifaa kingine.

Mtoto mdogo amevaa vipokea sauti vya masikioni; akitazama juu kwa umakini. Nywele zake za kahawia zinatanda uso wake zikionyesha ujana wake. Nyuma yake kuna skrini iliyong'aa na rafu zenye vitu zikipendekeza kuwa yuko ndani ya nyumba. Mtoto anaonekana kutulizwa akizingatia kile anachosikia au kuona.

Watu kadhaa wanakaa kwenye viti vilivyoundwa kwa mitindo ya ngazi vinavyoonekana kutengeneza kwa mbao nyepesi na kuwa na mataki ya rangi ya machungwa. Baadhi yao wameshikilia simu zao wengine wakitumia kompyuta ndogo huku mmoja akiwa amevaa vipokea sauti shingoni. Kila mmoja anaonekana kuwa makini na kufuatilia jambo fulani labda darasa mkutano au uwasilishaji.

Mwanamke amekaa kwenye dawati mbele ya kompyuta. Anaonekana akichapa kwenye kibodi maalum ya buluu. Uso wake unainyesha umakini mkubwa, Labda akifanya kazi muhimu. Kuna mimea iliyopandwa kwenye sufuria nyuma yake. Huu ni mwonekano wa mtu anayefanya kazi ya kompyuta ofisini au nyumbani.

Mwanafunzi amekaa mbele ya kompyuta ndogo. Anaonekana akisoma au akifanya kazi kwenye kompyuta yake. Kuna ngazi za mbao za chuma nyuma yake, mazingira yanaonekana kuwa ndani ya nyumba au chuo. Huu ni mwonekano wa masomo ya mtandaoni au kazi ya nyumbani.

Mkono unaonekana ukigusa ukurasa wa kitabu chenye maandishi ya nukta nukta. Kidole cha shahada kinashika mstari mmoja, kikifuata herufi hizo. Inaelekea mtu anasoma kwa kutumia mfumo wa braille . Vitabu kama hivi husaidia wasioona kusoma.

Mhathiri anawasilisha mada kuhusu sustainable house design idea. Kwa kundi la wanafunzi darasani. Mmoja wa wanafunzi ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Akionyesha ujumuishwaji katika elimu. Wanafunzi wengine wameketi kwenye viti vya kawaida, wakifuatilia somo kwa makini.

Watu watatu wanashirikiana jikoni, wakifanya shughuli za kupika. Mwanaume mmoja anachanganya viungo kwenye bakuli kubwa, akisaidiwa na wanawake wenye nywele za mawimbi. Mwanamke mwingine anaonekana ameketi akifuatilia kwa makini. Mazingira yanaonekana kuwa ya kirafiki na ya kujifunza, huku wote wakijishughulisha na mchakato wa kuandaa chakula.

Mwanamke na watoto wawili wako katika chumba chenye madirisha makubwa. Mvulana mwenye ulemavu amekaa kwenye kiti cha magurudumu akipiga gitaa dogo. Mwanamke huyo ameketi nyuma yake akitabasamu kwa furaha. msichana mwingine anaonekana akicheza na vifa vya kuchezea mezani. Huu ni mwonekano wa mazingira ya shule au kituo cha kulea watoto.

Mwanamke anatabasamu kwa furaha akiwa na marafiki zake. Wamekaa karibu na meza wakiwa na karatasi na vikombe. Wanaonekana kufurahia mazungumzo au mkutano. Hii inaweza kuwa mkutano wa kibiashara au kikao cha jamii.

Mwanaume mzima na mtoto wameketi, wakishughulika na mchezo wa kujifunza. Mtoto anaonekana akiguza namba, ishara ya shughuli za kielimu. Mwanaume anamtazama mtoto kwa makini akimsaidia. Mazingira yanaonekana kama darasa au kituo cha kujifunzia. Hii inaweza kuwa ni somo la hisabati au mchezo wa kielimu.

Mwanamke na msichana mdogo wanatabasamu, wakiwa wamejikita kwenye shughli fulani mezani. Msichana anaonekana mwenye furaha, huku mwanamke akimwangalia kwa upendo .Wote wawili wanaonekana wakishirikiana kwenye mchezo au zoezi la kujifunza. Likionyesha uhusiano mzuri kati yao.

Mwanaume amekaa kwenye kiti cha magurudumu akitazama simu yake. Mkono mmoja unashika kitabu wazi akionyesha anasoma. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya nyumba yenye sofa na mimea. Kuna meza iliyo na kikombe cha chai au kahawa ikionyesha utulivu. Huu ni mwonekano wa mtu mwenye ulemavu akifurahia muda wake akisoma nakutumia teknolojia.

Mtaalamu wa kichina ameketi mezani na mwanafunzi mwenye ugonjwa wa down syndrome wakisoma pamoja. Mtaalamu amevaa koti jeupe la maabara na anashika kalamu ya njano. Mwanafunzi anaandika kwenye daftari lake akionekana kujifunza kwa bidii. Nyuma yao kuna watu wengine wakizungumza na kwa mbali na meza iliyopangwa vizuri.

Darasa linaonyesha wanafunzi kadhaa wakiwemo wavulana watatu walio mstari wa mbele wakiwa wameketi madawati yao. Mwalimu anaonekana akisimama mbele akionyesha shughuli ya kujifunza. Wanafunzi wanaonekana wakiwa wamevalia sare zao wakifuatilia somo Kwa makini .

Wanafunzi wawili, mmoja wa kike na mwingine wa kiume, wamekaa kwenye dawati la shule wakisoma vitabu vya braille . Msichana anaonekana akipitisha vidole vyake kwenye herufi zilizoinuka akifuatilia kwa makini huku mvulana akionekana akimsaidia au wakisoma pamoja.

Kikundi cha watu kimekusanyika kwenye chumba chenye kuta za matofali, wakishiriki katika mkutano au mafunzo. Mwanaume mmoja amesimama mbele, akielekeza kwenye ubao mweupe uliojaa maandishi. Washiriki wengine wameketi wakimsikiliza kwa makini, mmoja wao akiwa kwenye kiti cha magurudumu. Masanduku yenye lebo ya donations yanaonekana nyuma.

Kijana mdogo anacheka kwa furaha akiwa ameketi kwenye kiti maalum chenye msaada. Kinachoonekana kuwa cha watu wenye mahitaji maalum. Amevalia sweta yenye mistari ya buluu na nyeupe na mfumo wa mikanda ya kumshilikia kwa usalama. Mbele yake kuna meza ndogo yenye vinyago vya kujenga akionyesha anaweza kuwa anacheza.